Waganga ambao ni mabingwa kwa kutibu magonjwa mbalimbali ya kinywa, wakiwa wamevalia mavazi maalumu huku wakimuhudumia mgonjwa, aliyelala katika kitanda ndani ya chumba cha kufanyia matibabu.

Mganga ambae ni mtaalamu wa kutibu meno, aliyevalia vazi maalumu la matibabu, akimfundisha na kumuelekeza mtoto mdogo, jinsi ya kuhudumia meno, kwa kutumia mdoli ulioshikwa na mtoto huyo.

Sehemu ya ardhi iliyopandwa nyasi nzuri, na mbele yake kukiwa na maua yaliyolimwa kwa kufuata mistari, huku katikati kukiwa na njia zinazoruhusu watu kupita ndani ya eneo hilo, hali inayoruhusu mazingira bora na yenye afya.

Eneo la nje ya shule, lenye mazingira mazuri. Huku wanafunzi wakiwa, wanapanda miti katika eneo hilo, kwa kufuata maelekezo wanayopewa na waalimu wao.

Sehemu kubwa katika eneo la hospitali ikiwa imewekewa viti na wagonjwa wakiwa wameketi, wengine wamesimama; huku wakisubiri huduma, na pembeni yake kukiwa na magari ya kubebea wagonjwa.

Sehemu ya mapokezi katika hospitali ikiwa imewekewa mabenchi marefu, huku wagonjwa wamekaa wakisubiri kuhudumiwa kwa foleni hospitalini hapo.

Chumba maalumu katika hosipitali kinacho tumika kwa ajili ya matibabu yanayohusu upasuaji, kikiwa kimewekewa vifaa maalumu vya matibabu, huku madaktari pamoja na wauguzi wakiendelea kumhudumia mgonjwa.

Mtaalamu wa dawa za kutibu magonjwa mbalimbali kwa binadamu, akiwa amevalia vazi maalum ndani ya chumba cha kuhifadhia bidhaa hizo katika eneo la hospitali.

Mganga ambaye ni mtaalamu wa kutibu magonjwa mbalimbali ya kinywa, akimhudumia mteja wake anayesumbuliwa na magonjwa hayo, huku akiwa amevalia mavazi maalumu ya matibabu, ndani ya chumba katika eneo la hospitali.

Mganga ambaye ni mtaalamu wa magonjwa mbalimbali kwa watoto, akiwa amevalia mavazi maalumu. Huku akimhudumia mtoto mchanga aliyelala kwenye kitanda. Na pembeni yake kukiwa na mzazi wa mtoto huyo, ndani ya chumba maalumu cha kutolea matibabu.

Mfanya biashara akiwa amesimama pembeni mwa meza iliyopangwa bidhaa anazouza, aina mbalimbali ya dawa za asili zinazosaidia kutibu magonjwa mengi ya mwili wa mwanadamu, huku akisubiri wateja.

Miche ya mimea aina ya aloe vera, ikiwa imesitawi vizuri na kukomaa, ambayo hutumika kutibu magonjwa mbalimbali kwa mwanadamu, yakiwa tayari kwa kuvunwa kwa ajili ya matumizi.

Majani na maua yakiwa katika shina juu ya ardhi, yanayo saidia kutibu magonjwa mbalimbali kwa mwanadamu. Yakiwa yamekomaa na kusubiri kuchumwa kwa ajili ya matumizi.

Chupa za plastiki zikiwa zimepangwa katika sehemu maalumu, na kujazwa ndani yake dawa zinazo tibu magonjwa mbalimbali kwa mwanadamu, zikiwa zina subiri kuuzwa.